Mkulima hufurahia sana sana anapopanda kitu na kuvuna. Inatengeneza mandhari hapo kuna furaha sana unaona ndizi ambao ndizi mtu anakula mtu anapata afya kwa siku akikula inamsaidia sana.

Ng'ombe iko katika hali ya malishoni. Inalishwa, zingine zimekula zimeshiba, zingine zimelala. Mwenyewe hapa anakidhi haja za ng'ombe zake, inafaa kula chakula ya aina gani, anahudumia ng'ombe zake.

Kilimo ni chanzo muhimu sana ya wanadamu, kilimo husaidia mwanadamu kukuza maisha yake. Unapoona hapa ndizi hii, ndizi husaidia maisha ya mwanadamu na huuzwa kwa bei nafuu sana, hupandwa na kupandika kwake husaidia maisha ya familia na watu.

Ukulima katika sekta mbalimbali husaidia maisha ya mwanadamu. Nyasi kama hii husaidia sana mtu kuuza na kupokeza kwa mtu mwingine. Mtu anaponunua nyasi kama hii, hutumika kama kulisha ng'ombe na wanyama wengine na huleta pesa.

Katika ukulima ya ndizi, ndizi kuwa na fursa na jukuu kubwa katika familia kama maisha ya mwanadamu, yako katika shambani halijaiva baadae itaiva wenyewe watajikatia na wauze.

Ndizi ni muhimu sana katika maisha mwa mwanadamu ni bei nafuu sana mwandamu anafaa kukula kwa siku mbili ama moja ama tatu. Ni muhimu kwa afya ya mwandamu na ni chakula ambayo hulika sana sana katika nchi hii ya kenya.

Ng'ombe iko katika hali ya kukamuliwa, ng'ombe hii baada ya kukamuliwa mwenyewe Hima atakunywa hii maziwa, Hima atauza ili apate pesa, pesa akiuza inamsaidia nini tena, anaweza nunua nyasi ya kumlisha hii ng'ombe.

Wakulima watatu wako katika sehemu ya kuvuna ndizi. Ndizi hizi zishavulima bado kuweka sasa na kuhifadhi ili iive zaidi. Wakulima watatu wanshirikiana katika biashara yao ya kukuza bidhaa yao.

Kunaonekana kwamba watu wako hali ya kununua maziwa. Maziwa ishakamuliwa, ziko tayari kugawanya. Mtu anakuja kama unataka kununua maziwa unafika hapa unasema unataka kiasi fulani, lita fulani unawekewa.

Ni sekta ya ukulima wa shamba ambayo ni aina ya mahindi mahindi hili likiwa lingine limeiva liko sawa ingine naona imekuwa nyeusi labda imekuwa na dhara au imedhuriwa kwa njia ya njia lingine

Ndizi huwa bei nafuu sana katika nchi yetu na ni chakula muhimu sana. Inasaidia mtu kupata nguvu. Pesa yake ni pesa ambayo iko chini sana, inauzwa kama thamana ya shilingi kumi ama kumi na tano. Ni muhimu sana kwa mwili wa mwanadamu.

Wakulima hawa wamefika hapa. Wako tayari kuvuna vitu walichopanda, naona hapa ndizi inakatwa ili kupelekwa soko sasa, iko tayari kusafirishwa. Mahali ambapo imefika, iko tayari kulika.

Huu mkulima ako katika shamba hili akiwa ameshika ndizi, ndizi ishakatwa iko hali sasa ya kuhifadhiwa ili iive. Amefurahi ako katika shamba lake bado kusafirisha tu.

Mkulima hapa anafurahi sana baada ya shida mingi kupitia ameaza kuvuna na kufurahi kwamba ameonyesha sasa amefika mahali alipotaka. Wanavyosema waswahili kila mtu atavuna chenye alichopanda, amepanda mahindi na ndio hiyo anafurahi sana.

Ndizi hii ambayo imepandwa hapa bado haijaiva, bado iko katika ukulima. Mwenyewe ako hapo kuipalilia na kunyunyizia maji. Baadae iwe ni matoke ama itakua ndizi ya kulika.

Ni kwa ukulima ya ndizi, mkulima huyu ako katika shamba lake akiwa anaipalilia vizuri na iko sawa. Hapo anafunga kifaa maalumu ya kutumia katika shamba. Huyu mkulima ako na bidii sana akiwa amesimama.

Maziwa ya kururu, ambaye imewekwa katika hali kwa siku tatu au mbili imelalishwa, ikiwa yamehifadhiwa katika sahani mzuri yako tayari kuenyeka na juu yake unaona mafuta.

Ni katika mazingira na mimea wa aina fulani ambao ni ndizi, na mengineo, iko katika hali bado haijavunwa, wala haijaiva, mkulima huyu akiwa shamba lake liko sawa katika hali nzuri.

Mwenye ng'ombe baada ya kulisha ng'ombe yake unaona vizuri sana akilisha ng'ombe yake. Ng'ombe hii anatoa maziwa. Maziwa hiyo anasaidia mtu kupikia chai, kuyanywa kwa afya na pia ata kuuza na kupata pesa ili ng'ombe huyu apate kitu ya kukula.

Ni aina ya ukulima wa ndizi, hapa ndizi ikiwa sasa imekatwa, iko hapo nje bado tu haijaiva. Baada ya hapa inaivishwa ili iweze kupelekwa sokoni.

Maziwa ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Unapoona mtu anakuja anaweka maziwa kama hii kwa biashara yake ili kunufaika nayo na kunufaisha familia yake. Maziwa huongeza damu katika mwili na kuzuia baadhi ya madhara.

Baada ya kulima shamba la ndizi, gari hii inasafirisha ndizi hii na kupeleka mahali ingine ili mtu mwenye alipanda shamba hilo kujinufaisha na kupata pesa na kufanya zaidi zaidi pesa ingine.

Mwenye ng'ombe anapotaka sasa amelisha ng'ombe lake sasa anataka kupata faida yake, miongoni mwa faida yao ni kukamuliwa, unaona inapokamuliwa ng'ombe kama hili inasaidia pia mwenyewe ajisaidie na kujifurahisha nayo kama kupika maziwa kwa chai ama kutumia kitu ingine, ama kuuza kupata pesa.

Ng'ombe huyu ako katika malishoni anakula, mitungi mbili iko hapo. Amejengewa nyumba chake maalum, anakula wakati anataka, anakunywa akitaka.

Ng'ombe zimefungwa mguu zikiwa zimesimama, ziko tayari kukamuliwa sahizi. Mtu anapata maziwa hapa, hiyo maziwa mtu anauza na kupeleka sokoni ili apate pesa nzuri.

Mimea ya ndizi ambayo bado iko katika hali ya shamba, mkulima amepanda tu lakini bado hajaweza wala hajavuna. Liko katika mkulima wa sahii, na bado haijafikishwa soko na haijaiva.

Ni mmea wa ndizi. Ndizi hili liko karibu kuiva, limemea vizuri, mkulima akipeleka kuuza ndizi hii anapata pesa kwa soko . Alifanya bidii na hii ndizi kwa serikali ni bei nafuu.

Mkulima amesimama katika shamba lake la ndizi. Ndizi hili bado bado halijakatwa halijaiva mkulima akiwa amefurahi mbele ya ndizi yake sababu imefika mbali.

Ukulima hutegemewa katika nchi kama daraja sabini au themanini. Ni muhimu sana katika nchi hii, aina hii ya ndizi humea katika kila mahali katika nchi yetu, husaidia sana wananchi.

Ndizi ni mojawapo chakula matamu katika nchi ya Kenya. Ni chakula ambaye huwa inakuwa bei nafuu katika maisha ya mwandamu. Pia ni chakula inaongeza nguvu kwa mwili.

Ni aina ya ndizi iitwao matoke, matoke inatumika na nchi mbali mbali kama nchi yetu ya karibu ya sudani ndio inakuanga chakula haswa ambayo inatambulika sana huku wanaongeza nguvu katika mwanadamu mwili yake.

Mkulima anazidi kuuza ndizi, ndizi hii ni ya bei nafuu sana. Anaweza pata moja kwa peni moja. Mtu hapa anaenda kununua ndizi ikiwa na umuhimu yake zaidi mtu kukula kwa siku moja ama mbili ama zaidi na ni bei nafuu sana.

Ni katika ukulima au ni kwa kuchunga ng'ombe, ng'ombe hii ikiwa masikio yao imedungwa, imeekwa alama ili kuijua, iko hali ya kukunywa maji, kila ngombe inakunywa maji wakati inataka hapa .

Wateja wamepanga laini hapa mbele ya wauzaji maziwa. Wakielekezwa na wenye ambao wanadai kwamba hili soko ni lao ya maziwa. Watu basi wanakuja hapa ilikuchukua maziwa kwenda kujinufaisha.

Mkulima anawapa chakula ng'ombe zake, ng'ombe kila mmoja amepewa alama yake hususan ili kumtambua. Yuko tayari kuwalisha. Kila ng'ombe hula chakula yake kwa wakati wake.

Matoke hili inaagazia kwamba ni chakula cha mwanadamu ambacho anapenda sana. Mwanadamu anapohisi njaa uweza kuchukua hii ndizi kabla haijaiva au baada ya kuiva, ni kama chakula ya mwanadamu.

Ng'ombe ni mnyama muhimu sana katika maisha ya wanadamu hupata nyama hupata maziwa. Inafaa kupewa haki yake kila siku, inafaa kuchungwa na kupewa dawa. Ni muhimu sana katika maisha ya wanadamu.

Huyu pikipiki anasafirisha vitu mingi akiwa amebeba vitu maalum hapo wanasafirisha vitu kutoka hapa hadi mahali ingine mbele yake pia kuna magari, pikipiki yale pia imejaa.

Mtu ashapika hapa mahindi na hii mahindi iko tayari kulika. Mahindi hayo yako katika soko. Mtu anapofika hapa anachagua anataka size gani ama anataka kiwango gani na anachukua na bei nafuu, huwa ni rahisi sana katika soko.

Ukulima ni muhimu sana katika sekta ya mwanadamu. Ndizi nao ni chakula tamu sana kwa mwanadamu na huuzwa kwa bei nafuu. Huongeza mwili ni protini ni muhimu sana,

Ng'ombe aina tofauti zikiwa ziko hapa na ziko malishoni. Wamewekewa vitu pale kwa masikio ili kuwatambua kialama. Pia wamewekewa nyasi yao maalum ya kula. Kila mmoja wapo anakula nyasi hiyo.

Huyu ni mkulima ambaye anakamua ng'ombe yake. Ng'ombe hii baada ya kukamuliwa hii maziwa hii mahali aweka huwa anapika nayo chai ama huyu anapeleka hii maziwa soko ili apate pesa zaidi.

Mkulima huyu akiwa amevaa kofia , akiwa amevaa kioo cha macho. Amefunga ndizi hilo karasati, jinsi anaweza vuna hiyo ndizi ili iive haraka ameitengenezea kifaa maalum.

Mkulima ameenda akavuna alichopanda ambayo ni aina ya ndizi. Katika shamba lake mtu anataka kusafirisha yenye ambacho amevuna ili apate pesa yake vizuri.

Ni sector ya malisho ya ng'ombe, mkulima huyu akiwa ametenga sector maalum ya kulisha kila ng'ombe, ngombe hawa zikiwa na rangi tofauti tofauti kila mmoja ikiwa inasaidia mwenzake.